Hospitalini kuna mgonjwa na wauguzi. Mgonjwa huyu ameekewa mashine ya kupumua. Wauguzi hawa wamevaa barakoa, pia wamevaa nguo zao za kazi.

Taswira ya juhudi za afya ya umma hasaa chanjo zinazopeanwa katika jamii. Inaonyesha kujitolea kwa watu wa huduma za afya na ushiriki wa wananchi katika kulinda afya zao. Kuvaa barakoa inamaanisha kuwa kuna tahadhari za magonjwa ya kuambukiza.

Wanawake hawa wawili wamevaa barakoa. Mwanamke huyu mkubwa anampa chanjo msichana mdogo. Inaonekana kuwa mwanamke huyu mkubwa ni muuguzi ilhali mtoto ni mwanafunzi kwa sababu amevaa sare za shule.

Jitihada za jamii kupambana na magonjwa yanayozuilika kwa chanjo, vibarakoa wanavyovaa watu vinatoa ishara ya tahadhari na umuhimu wa afya ya umma hasaa katika kipindi cha majanga ya kiafya.

Kampeni ya usajili au utoaji wa huduma za kijamii. Inawezekana kuwa kampeni hii inalenga kuwafikia wafanyabiashara au wakaaji wa eneo hili kwa ajili ya huduma za afya.

Kundi la wanawake wamekusanyika katika mtaa huu. Mtu mwenye amevaa barakoa na koti ya buluu yenye maandishi amesimama mbele yao akiwazungumzia. Hii inaashiria kuwa anawakilisha shirika fulani labda ya matibabu.

Hii ni taswira ya juhudi za kuboresha afya. Inaonyesha kujitolea kwa wafanyikazi wa afya kufikisha huduma muhimu za afya kwa watu ambao wangepata ugumu wa kufika vituo vya afya.

Wata hawa ambao wamekusanyika ni wanaume, kuna mwanamke mmoja ambaye ni mhudumu wa afya, anawazungumzia wanaume hawa huku wakimskiza kwa makini.

Gari hili dogo la abiria limeegeshwa kwenye eneo lenye udongo. Inavyoonekana, ni la huduma au shirika. Hutumiwa kusafirisha vifaa vya huduma ya afya au mradi fulani maalum katika maeneo ya vijijini au yasiyo na miundombinu bora ya barabara.

Watu wengi wamesimama karibu na gari ya kliniki. Hii ni kituo cha matibabu, mwanamke mmoja anaonekana akishuka kutoka kwa gari hili. Hapa mbele kuna viti viwili, huku nyuma kuna miti.

Mkutano wa jamii unaoendeshwa na shirika lisilo la serikali au mradi wa maendeleo ambapo wataalamu wanakutana na wawakilishi wa jamii ili kujadili masuala mbalimbali.

Mtu huyu anasafisha meno yake kutumia mti mdogo unaojulikana kama mswaki. Hii inasisitiza umuhimu wa kutunza afya ya kinywa kwa kutumia njia za asili na rahisi.

Meno mbili ya huyu mtu yameharibika na ndio maana yamebadilika yakawa nyeusi. Inaonekana daktari anajaribu kuangalia meno hayo ili ampatie matibabu.

Mashirika ya msaada au serikali zinajitahidi kutoa msaada katika jamii zilizoathirika, labda na ukame ua matatizo mengine ya kiuchumi. Tahadhari za kiafya zinazoonyeshwa na mhudumu zinaongeza mkutadha wa matukio ya sasa ya afya duniani.

Wataalamu watatu wa afya wamevaa sare nyekundu na barakoa za buluu wakipakua vifaa vya matibabu karibu na ndege ya kubeba wagonjwa. Wako kwenye uwanja wa ndege. Pia kuna godoro la kubeba wagonjwa.

Eneo hili limeathirika vibaya na mafuriko, maji yamebeba mabaki ya vitu mbalimbali ikiwemo mbao zilizovunjika zikiwa zimekwama. Kuna mwanaume ambaye anajitahidi kupita au kutoa kitu kwenye maji. Pia kuna kundi ya watu wengine wakiwa kando wakishugulika.

Gari la wagonjwa linapita kwenye barabara mbaya. Hii inaonyesha azma na juhudi za wahudumu wa afya kufikia jamii popote pale, hata katika hali ngumu za mazingira ili kutoa msaada wa matibabu unaohitajika.

Lori kubwa la zimamoto lina rangi jekundu. Kikosi nzima la wazimamoto wamefika na wako na harakati ya kushughulikia jambo la dharura lililotokea.

Wasaidizi wanasaidia watu kupitia kwa maji. Pia, kuna watu wengi wamekusanyika kando ya maji haya. Inamaanisha kuwa mvua ilinyesha nyingi, hivyo kwamba watu hawawezi kupitia kwa maji peke yao.

Kwenye sehemu hii kunaonekana kuwa na maafa fulani. Nyumba imeporomoka labda kutokana na mvua kubwa au upepo mkali. Kuna watu wengi ambao wamekuja kushuhudia tukio hilo. Pia kuna wale ambao wamekuja kuokoa watu.

Tukio la mashindano ambapo mtu mmoja anapewa cheti au tuzo. Hii inaonyesha tukio muhimu la kuhamasisha na kutumbua juhudi katika nyanja ya huduma ya kwanza kwa lengo ya kuboresha upatikanaji wa habari za huduma.

Watu hawa wanasafisha mazingira. Wanaokota taka za kila aina. Wengine wamevaa longi na wengine wamevaa rinda. Pia wamevaa barakoa za rangi tofauti.

Mtu huyu anavuna nyanya katika bustani au shamba dogo. Shughuli hii ya kilimo inawakilisha mchakato wa kuzalisha chakula pia inaashiria msimu wa mavuno au kilimo cha kuvuna.

Hali ya uharibifu baada ya tukio halisi. Gari limekandamizwa vibaya na shina kubwa la mti lililoanguka juu yake. Hii inaonyesha madhara ya hali mbaya ya hewa.

Huduma za afya zinazotolewa katika ngazi ya jamii. Uwepo wa miundo mbinu kama tangi la maji na pikipiki, unatoa muktadha wa maisha ya kawaida na upatikanaji wa huduma za msingi katika jamii.

Kliniki ndogo, zahanati au ofisi ya daktari. Chumba ni cha umbo la mstatili likiwa na kuta nyeupe safi na vigae vyeupe kwenye sakafu. Kuna kitanda cha uchunguzi cha matibabu chenye godoro la kijani kibichi. Pia kuna meza na viti viwili vyeusi. Pembeni mwa kitanda kuna sinki ya kunawia mikono na juu kuna kamera ndogo ya usalama.

Huduma za kisasa za matibabu zinazotolewa katika hospitali. Inasisitiza umuhimu wa teknolojia ya matibabu katika kugundua magonjwa kwa usahihi. Mgonjwa anafanyiwa uchunguzi wa kimatibabu kwa kutumia mashine kubwa ya kupiga picha.

Ndani ya hii friji ndogo kuna dawa. Inaonekana hii dawa inafaa kuwekwa mahali baridi sana. Mtu huyu ameshikilia sindano na anatilia dawa kwenye sindano hilo.

Kitembezi hiki kinatumiwa kusaidia watu wenye shida ya kutembea. Kimetengenezwa kwa chuma kinachong'aa. Kuna mshipi mweusi wa kushikilia kwenye sehemu ya juu. Kimewekwa ndani ya chumba chenye ukuta wa rangi ya buluu. Kushoto kuna kiti cha rangi nyeusi.

Kifaa cha kisasa cha kutumia kufuatilia ishara muhimu za mgonjwa. Inapatikana hospitalini au kliniki. Imewekwa kwenye stendi yenye magurudumu inayobebeka.

Jitihada za kuboresha huduma za afya kwa wagonjwa wenye magonjwa sugu kama yale ya figo. Kuna vifaa vya kisasa vya matibabu. Pia, kuna wanawake wawili ambao wamesimama, huenda ni wahudumu wa afya.

Bango hili linahimiza ufahamu na majadiliano kuhusu afya ya akili mahali pa kazi. Inaonyesha siku zilizobaki kuelekea tukio fulani. Pia inaonyesha siku ya kimataifa ya afya ya akili. Kuna mwanaume ambaye anaonekana kama mtaalamu.

Bango la uhamasishaji wa afya ya akili. Inatoa orodha ya mambo tano unayopaswa kumwambia mtu aliyeshuka moyo. Pia, kuna picha ya mwanamke anayefikiria sana. Amevaa shati lenye mistari nyeupe na nyeusi.

Ndani ya pakiti hili ya rangi nyeupe na ya buluu, kuna madawa ya vitamini. Inavyoonekana, madawa hayo ni sitini, na mtu anafaa kumeza dawa mbili kila siku.

Huduma za afya ya uzazi na umuhimu wa utunzaji wa ujauzito. Inawakilisha umuhimu wa kupata huduma bora za afya kwa wajawazito ili kuhakikisha afya njema ya mama na mtoto.

Huduma za afya zinazotolewa katika hospitali au kliniki. Uwepo wa glovu ,pamba na sindano unaonyesha umuhimu wa usafi na usalama katika utoaji wa huduma za afya.

Watu watatu wanaonekana hapa mwanaume, mwanamke na mtoto. Mwanaume anavyoonekana ni muuguzi. Mtoto huyu anaonekana mgonjwa. Muuguzi anajaribu kutibu mtoto.

Watu hawa watatu wameketi ,moja ni dakatari mwenye amevalia koti jeupe ,mwenye ameshikilia mtoto labda ni mama wa mtoto na mtoto ,inavyoonekana mtoto huyu anapewa dawa au chanjo kwenye kliniki.

Mtoto huyu analia. Amevalishwa nebi ya watoto. Anawekewa dawa kupitia kwa mkono. Inaonekana kuwa mtoto huyu ni mgonjwa.

Wanawake hawa wawili wamesimama. Wote wamevaa barakoa. Mwanamke mkubwa anaonekana muuguzi. Mwanamke mdogo amejifungua mapacha. Huyu muuguzi anafunika hao watoto.

Taswira ya sekta ya utengenezaji wa vifaa vya kinga hasa barakoa. Inasisitiza kazi ya mikono na umakini unaohitajika katika utengenezaji wa vifaa hivi muhimu kwa afya ya umma.

Mguu huu ni wa mtu mzima. Unaonekana kuvimba, kuashiria kuwa kuna majimaji yaliyojikusanya. Kuna pia mabadiliko ya rangi ya ngozi. Kidole gumba cha mguu kinaonekana kuwa na kucha nyeusi.

Mtu huyu ameinama na kushika goti lake kwa mikono yote miwili, inavyoonekana ana maumivu. Mandhari inaonyesha shughuli za nje, labda alikuwa akifanya mazoezi kama vile kukimbia ndipo akaumia.

Mguu wa binadamu usio na kiatu. Mchanganyiko wa uvimbe mkubwa na michipuko karibu na kivundo cha mguu unaonyesha wazi jeraha la kivundo cha mguu. Mara nyingi kubindika. Mtu aliye na dalili kama hizi anapaswa kutafuta matibabu kutoka kwa mtaalamu wa afya.

Biashara ya bidhaa za dawa asilia au tiba mbadala zinazohusiana na matumizi ya kitunguu. Inatupa taswira ya utamaduni wa biashara na aina za bidhaa zinazopatikana katika maduka ya rejareja.

Shambani kuna mimea nyingi. Hapa mbele, kuna mmea wa kijani kibichi. Huko nyuma kuna ndizi. Hapo katikati kuna mimea nyingine. Pale mbele kuna mti unaonekana kwa umbali.

Miti mirefu yenye majani mengi madogo na mabichi. Vigogo vyao vimeelea juu vikiwa vimenyooka. Kitambo, ilikua ikitumiwa kutibu magonjwa. Watu walikua wanachemsha na kunywa ili wapone.